Soko hili lina matunda na mamboga, mifano ni kama tango, limau, pilipili, viazi vitamu, karoti na nyanya. Kando yake kuna ndoo pia za kutumia, pia kuna vitunguu.

Huduma hii ya Mpesa ya Safaricom inaonyesha pesa zilizobaki kwenye akaunti ya customer na pia pesa anaweza kutumia kama fuliza pia inaonyesha pesa zilizotumwa kama mfano huyu ametumia Beth Nyambura Obura, pia inaonyesha pahali unaeza tuma pesa ama kuzitoa.

Soko hili linauza nguo za mitumba za haina tofauti tofauti, kama sweta, shati na ni za rangi tofauti. Wanunuzi wanaonekana wakiangalia hizo nguo wakipita na wengine pia wakinunua.

Gari hili la Nisaan na ya rangi ya kijivu ambayo ni mita kilomita themanini kwa saa moja ina lebo ya KCN 709X limeegeshwa kwenye barabara.

Duka hili linauza vitunguu nyanya ya rangi tafauti tafauti yenye imeivaa na ambo haijaivaa na pia inauza viavi.

Magari haya ni magari mapya ambayo yameegeshwa kwenye barabara, yakiwa yamepangwa kwenye laini. Ni magari ambayo yana rangi tofauti kama rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu, yaliyosimamishwa kwenye barabara.

Pima hili inasaidia Katika ajali linasaidia kupeana pesa ili kusaidiwa Kwa hospitali ama mtu anapo pata ajali anamsaidia Kwa yoyote anayetaka kusaidia.

Gari hiyo nyeupe limeegeshwa na lina magurudumu ya rangi nyeusi pahali pa mafuta panapowekwa ni rangi ya manjano ina mchoro wa simba.

Magari haya yamepangwa kwa laini. Ni msafara wa magari ,magari haya yako kwa barabara iliyo na lami. Yna rangi tofauti tofauti kama nyekundu, nyeupe, nyeusi, rangi ya kijivu.

Duka hili la maziwa la Kieni Dairy Products, inauza maziwa na pia kuchukua maziwa kutoka wakulima. Mama moja anaonekana akiingia ndani kupewa huduma hapo.

Cheti hii ya mamlaka ya usalama barabarani na uchukuzi, NTSA inaonyesha pesa zilizolipwa na customer ambaye anaitwa Dedan Oyuga Ann.

Magari haya yamepangwa kwenye laini katika garage ya aina tofauti tofauti na pia ni ya rangi tofauti tofauti kama nyeupe, nyeusi.

Duka hili la mziwa linauza bidhaa za maziwa tofauti tofauti kama siagi, vibini na mtindi. Mbele yake tunaona mkulima mmoja ambaye yuko katika duka hilo anangoja ahudumiwe.

Lori hili la rangi ya chungwa ni lori la kubeba magari, ya kusafirisha kutoka mji mmoja hadi mji mwingine, ya kuuzwa. Magari haya ni mapya na ni mazuri sana. Kuna ya rangi nyeupe, rangi ya kijana na pia kuna rangi nyeusi.

Magari haya yameegeshwa kwenye kiwanja, mbele yake kuna mtu ambaye amesimama na pia nyuma yake, kuna wengine pia wamesimama, kando yao kuna miti za rangi ya kijani.

Rununu hii inaonesha huduma mbalimbali za safaricom M-pesa , unaweza kutoa pesa ama kutuma ama kununua data ama kufanya huduma zingine zozote za safaricom.

Bima hii ya Kenya Orient inatuonyesha kuwa unaezapata bima hii kutoka faraja wa nyumba yako ama simu yako ukiwa tu umetulia.

Duka hili ni la kuuza maziwa ya mlima Kenya .Nje yake kunaonekana watu wanaonunua maziwa hayo na wengine wakionekaa wamekaa chini .Mwingine anatembea akielekea katika duka hilo.

Duka hili ni duka la kupeana huduma kama za M-PESA. Kwa M-PESA unaeza kusaidiwa kutoa pesa ama kuweka pesa kwenye simu. Pia tunaona duka hili linauza bidhaa zingine ambayo yameekwa kwenye kabodi.

Gari hili la Nissan ni ya kampuni ya Progressive Credits Loans, inayopeana kwa wafanya biashara ili uweze kurudisha baadae, inapeana mikopo.

Magari haya yameegezwa katika uwanja, uwanja huu una nyasi ya rangi ya kijani na pia ina miti mirefu mirefu ya rangi ya kijani. Magari haya niya rangi ya buluu na pia kuna rangi nyeusi, yameegezwa kwenye laini.

Noti hizi ni za shilingi elfu moja za Kenya na imetolewa na benki kuu ya Kenya CBK, zinatumika katika kazi za Kenya.

Gurudumu hili la gari limesimamishwa kwenye barabara , kando yake kuna uwanja wa nyasi ya rangi ya kijani. Gurudumu lenywe lina rangi la nyeupe nje ndani ikiwa na rangi la nyeusi.

Bima hii ya Anziano Insurance Agency inasaidia hospitalini kwa huduma kama ; huduma za wagonjwa wa nje, huduma za wagonjwa wa ndani, ada za ushauri, dawa na pia vipimo vya maabara.

Bima hii ya Imana inasaidia katika kushughulikia afya. Wakati mtu anapogonjeka ama ajali inamsaidia kwa kumtibu. Tovuti yake ni ya www.imana.co.ke.

Gari hili ni la kampuni la Nissan. Ni gari ya rangi nyeupe. Limeegeshwa katika maegesho. Kando yake ambao mafuta pahali mafuta imewekwa ni ya rangi ya manjano.

Magari haya yameegeshwa kwenye maegesho, yanaonekana kuwa ni magari ya kuuzwa juu ziko mpya ni ya rangi tofauti tofauti kama nyeupe nyekundu na pia nyeusi.

Noti hii ni shillingi mia moja ni noti mingi sana ina picha ya rais wa kwanza Mzee jomo Kenyatta, imetolewa na bengi juu ya kenya CBK.

Magari haya yameegeshwa kwenye uwanja. Uwanja wenyewe una nyasi ya rangi kijani. Magari haya ni masafi sana na yana magurudumu ya rangi nyeusi. Kando yake kuna miti mirefumirefu na pia kuna watu ambao wamesimama kando ya magari hayo.

Gari hili rangi nyeusi limeegeshwa kwenye kiwanja iliyo na nyasi ya rangi kijani, kando yake kuna gari nyeupe iliyo egeshwa pia.

Duka hili la Safaricom linapeana huduma mbalimbali kama huduma za M-Pesa za Safaricom. Unaweza kutoa pesa ama kujiweka pesa kwa simu. Nje yake tunaona mtu ambaye amekaa chini akiwa ameinama ameinamisha mgongo wake.

Matunda tofauti tofauti kama parachichi, maembe, machungwa na pia parachichi ya mwitu. Kando yake kuna kipimo yake ya kutumia kupima matunda haya kwenye soko.

Magari haya yameegeshwa katika chumba cha kuuza magari. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna rangi nyeusi, kuina nyeupe pia kuna nyekundu yako tayari kuuzwa. Yako kwenye sakafu iliyosafishwa na inang'aa.

Magari haya yameegeshwa kwenye barabara magari mapya amabyo yako tayari kuuzwa, kando yake kuna mjengo kubwa amabo umejengwa , magari haya ni ya rangi tofautitofauti kama kuna rangi nyeupe na pia kuna rangi nyeusi.

Nguo za mitumba zimetandikwa zikiwa zinauzwa. Wanunuzi wanaonekana wakichagua chagua nguo hizo, wakichagua wanayoipenda. Wauzaji pia wanaonekana wakiwa wamesimama juu ya hizo nguo wakionyeshana.

Bima hii inasaidia katika ushughuliki wa nyumba kama nyumba za ukarabati, nyumba za ukandarasi wa jumla na ujenzi mpya wa nyumba, zinasaidia wakati mtu anapounda nyumba vya mpya.

Magari haya yako kwenye gereji ikiwa yame pakiwa niya aina tofauti tofauti na colour ya rangi tofauti pia. Kwa mfano kuna ya rangi ya samawati, kuna nyeupe na kuna nyeusi.

Watu hawa watatu wanaonekana wakiwa ana furaha wakiangalia rununu moja, wawili ni wanaume na mmoja ni msichana. Kando yao kuna gari ambayo limeegeshwa.

Duka hili ni la kuuza magari. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti kama Benz, Audi pia ni ya rangi tofauti tofauti. Kama kuna ya nyeupe, kuna rangi nyekundu pia kuna rangi ya buluu. Watu wanaonekana wakipitapita katika nyumba hii inayouza magari.

Lori la magari limebeba magari mingi nyuma yake. Mbele yake Kuna magari mingine ambayo yanapita katika barabara huo huo.

Kibanda hiki kinauza mamboga na matunda tofauti tofauti kama nyanya, dania, pilipili hoho ya rangi tofauti tofauti, kuna rangi ya manjano na kuna rangi ya kijani pia kuna vitunguu kuna minjii , kuna kitunguu saumu na parachichi mwitu kuna machungwa, kuna limau na mengine.

Soko hili lina mboga za aina tofauti tofauti. Kuna nyanya, kuna dania, kuna pilipili hoho, kuna minji ,kuna matunda pia kama machungwa, kitunguu na pilipili hoho ya rangi tofauti tofauti.

Lori hii, ni lori ya magari inayo beba magari kutoka jiji moja hadi jiji lingine linabeba magari ya aina tofauti tofauti liko katika barabara mbele yake kuna magari mengine pia ambao yanaenda kwa mwendo.

Duka hili la mpesa linapea watu huduma za Safaricom na mpesa kama kuweka pesa kwenye simu ama kutoa. Inauza pia maji ya kukunywa na bidhaa zingine zilizondani zinatumika kuuzwa pia.

Bima hii ya CIC Made Sure inasaidia kupeana huduma kwa familia , huduma zozote.

Maguruduma haya ya rangi nyeusi yanaonekana kuoshwa kwa kutumia maji inayotoka kwenye paipu na sabuni.

Bima ya Madison inasaidia katika kuhakikisha kuwa maisha ya mtu iko sawa. Wakati wa ajali yoyote inasaidia kwa kutibu mgonjwa aliyepatikana na ajali.

Duka hili la viatu lina viatu vya aina tofauti tofauti. Vina rangi tofauti kama rangi ya nyekundu, nyeusi, kijivu, waridi, hudhurungi, samawati na kando yake kuna mama ambaye amekaa akiuza via bidhaa yake.

Duka hili linapeana huduma za M-Pesa na pia inapeana huduma za vitu zingine. Mwanabiashara moja anaonekana akikaa chini akiwa ameinama.

Kwenye soko hili matunda tofauti tofauti na mamboga tofauti zinauzwa. Matunda yanayouzwa ni kama ndizi, maembe, machungwa pia kuna nyanya kuna vitunguu ,kuna parachichi, pia kuna parachichi mwitu. Wanunuzi wanaonekana wakinunua bithaa hizo.

Noti hii ya shilingi elfu moja ni noti ya Kenya iliyotolewa na banki kuu ya Kenya, CPK,kwa mchoro huu una mchoro wa rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta na chini yake ina mchoro pia wa wanyama kama ndovu na kifaru.

Lori hii liko katika barabara iliyowekwa lami. Inabeba gari ya rangi ya buluu, kuisafirisha kutoka nchi moja hadi nchi ingine. Lori yenyewe ni ya rangi nyeupe na ina magurudumu ya rangi nyeusi.

Duka hili linapeana huduma za safaricom kama za M-pesa ,na pia inaonekana kuna bidhaa zingine zinauzwa. Nje yake ni barabara iliyowekwa lami. Rangi la jina ya mpesa ni rangi ya kijani

Bima hii ya Anziano Insurance Agency inapeana huduma za hospitali kama kwenda kuona daktari, kupata dawa, pia kwa kuzaliwa. Tovuti yao ni www.anzianoinsuranceagency.com

Umati umejaa soko hili, kuna wanunuzi na wanaouza vitu katika soko hili, manguo zimeonekana kama zimeanikwa kwenye kamba.

Huduma ya Kopo Kopo inapeana mikopo kwa wafanyabiashara, unaweza kupeana jina yako, na pia kujisajili katika mitandao yao.

Magari meupe yameegeshwa kwenye maegesho yao. Chini yao ni barabara iliyo na lami. Pia iko na tochi.

Bima hii inasaidia katika afya ya mtu. Inasaidia wakati wa matibabu ama kuzuia ugonjwa wowote.

Matunda haya ni matunda yanayoitwa malenge na siage, malenge ni yangi ya kijani na pia kuna manjano kwa ambaye imeiva.

Kibanda hiki kinauza matunda ya aina tofauti kama tofaha, zabibu, machungwa, limau, ndizi, nanasi na pia zinauza vitu kama vitunguu, nyanya na mboga vya aina aina tofauti tofauti.

Noti ya shilingi elfu moja yenye rangi ya dhahabu inayometa, ni noti inayotumiwa nchini kenya iliyo tengenezwa na banki kuu ya kenya ya CBK.

Duka hili ni la viatu. Linauza viatu vya aina aina tofauti. Kuna patipati na viatu vya kufunga. Chini yake kuna ndoo inayosaidia kuosho viatu hizo ziwe safi.

Vibanda hivi katika soko vinauza vitu vya aina tofauti tofauti kama nyanya, mahindi, mboga ,karoti, kabeji, ndizi na pia viazi.

Soko hili limefuruka kutokana na maji. Wauzaji wanaonekana wakiwa wamekaa, wengine wakisimama wakiuza bidhaa za aina aina tofauti kama ndizi, machungwa, maembe, na bidhaa zingine. Wengine wanaonekana wakitembea pia wanunuzi wako hapo wakinunua bidhaa.

Thamana ya pesa hii ni ya pesa ya shilingi ya Kenya. Inaonyesha pesa zilizo wekwa ana zilizo pokelewa na pia Ina cheki ya Benki kuu ya KCB na pia inaonyesha tarehe iliyo pikwa stampu hiyo.

Jumba hili la makumbusho lina makumbusho za aina tofauti tofauti, kuna michoro ya wanyama tofauti tofauti kama twiga, pundamilia, simba kuna pia alama za Kenya.

Watu wako sokoni. Kuna wanunuzi na kuna pia wanaouza. Wafanyi biashara ni wengi sana. Wengine wamekaa chini, wengine wamesimama wakinunua mabidhaa zao na pia kutangaza bei za bidhaa zao.

Noti hii ni pesa ya shilingi ya Kenya, ni noti ya elfu moja, kuna ni noti ya mia tano, na pia kuna noti ya mia mbili.

Noti hii ni ya shilingi ya elfu moja ,noti inayotumika katika nchi ya Kenya iliyodhitishwa na benki kuu ya Kenya ya "CBK."

Noti hizi mbili iliyo na picha ya rais wa kwanza wa kenya mzee Jomo Kenyatta ni noti ya shilingi elfu moja, kando yake kuna rununu inayosaidia kuweka pesa katika kwenye simu. Ni huduma ya Safaricom.

Noti haya ni ya Kenya, ni ya noti ya thamani ya shilingi elfu moja kwenye kumechorwa picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Saluni ya urembo inapeana huduma mbalimbali kama kusuka nywele. Wameeka nje viti ya plastiki ili customer wanaweza kuikalia pia kando unainona shampoo . Wateja wengine wamekaa kwenye viti hizo ili waweze kuhudumiwa.

Noti ya shilingi mia tano ina picha ya rais wa kwanza wa kenya Mzee jomo Kenyatta iliyochapishwa tarehe kumi na sita Julai mwaka wa elfu mbili na kumi.

Wafanya biashara wako sokoni wakiuza vitu vya aina tofauti kama mahindi, machungwa, nyanya , viazi vitamu ,vitungu wakiwa wamekaa wakingoja wateja waje wanunue. Wengine wanapiga gumzo

Soko hili linauza nguo aina tafauti tafauti tafauti kuna shati kuna nguo tafauti na katikati yake kuna wanunuzi wanaopita wakiangalia nguo hizo wengine wakinunua.

Magari haya ya rangi tofauti tofauti kama nyeusi na nyeupe ni ya kituo cha Mercedes Kampuni, kampuni hiyo inahusika na uuzaji na utengenezaji wa magari ya Mercedes Benz . Magari hayo yako kwenye gereji.

Tikiti maji haya ni makubwa makubwa sana, ni baadhi ya matunda na pia kando yao kuna matunda mengine, rangi ya tikiti maji haya ni kijani na ndani yake ni rangi ya nyekundu.

Bima hii ni ya mifugo ya, Kenya Orient. Inasaidia kupeana huduma za bima ya wanyama pori.

Gari nyeusi lililo na rangi nzuri, limesimama lenye lebo ya QX80.

Soko hili linauza viatu vinavyo tengenezwa na wamasai, viatu haya ni mingi sana na yamepangwa kwenye kamba laini nne.

Sarafu haya ni ya shilingi ishirini na pia kuna za shilingi kumi kumi, ni sarafu ambazo ni mingi sana.

Duka hili linapeana huduma mbalimbali, huduma kama ya mpesa na pia wanauza matunda nje, matunda kama ndizi, tikiti maji, machungwa, wafanyi biashara wameketi nje wakiwa wanauza.

Magari vya aina tofauti tofauti kama Nissan Isuzu zimeegeshwa kwenye maegesho na kando yake unaziona miti kwa uwanja huo.

Gari nyeusi liko kwa barabara limesimama. Kando yake kuna magari mengine ,pia yamesimama kuna nyeusi na kuna nyeupe.

Watu wawili wanaonekana katika duka la M-Pesa na ya Airtel Services wakihudumiwa. Mwingine anaonekana akingoja mmoja uhudumiwe kwanza.

Watu wawili wanaonekana wakibadilisha pesa kwenye mikono zao. Pesa zenyewe ni ya dhamana ya shilingi elfu moja . Lakini ziko katika kibunda cha noti.

Magari haya yako kwenye kiwanja yakiwa yamepakiwa. Ni magari manne, mbili ni ya rangi ya samawati na mbili mengine ni ya rangi nyeupe. Kando yake kuna miti za rangi za kijani.

Bima hii ya Madison inasaidia katika kusaidia wakati mtu amepata ajali, inasaidia kwa labda kupeana pesa za kusaidia kwa matibabu ama au usaidizi mwingine.

Duka hili linapeana huduma ya mpesa, na pia wanaonekana wakiuza vitu kadhaa, kama soda inavyoonekana kuna kreti za soda, kando yake ya rangi ya nyekundu.

Duka hili linauza viatu ya aina tofauti tofauti pia zina rangi tofauti tofauti. Wateja wako ndani wakinunua viautu hizo na pia muuzaji yuko ndani ya hiyo soko.

Mmiliki wa rununu hii anaonekana akitumia huduma za safaricom za Mpesa ili kutuma pesa mahali ama kuweza kuingiza pesa ndani ama pia kuzitoa kwenye simu.

Viazi zimeekwa kwenye tini tofauti tofauti zinazouzwa. Tini tofauti tofauti, kila tini ina bei yake. Kando yake kunayo pia viazi vitamu na nduma zinazouzwa

Mtu ameshikilia rununu yake na kwenye rununu yake anaonekana akibonyeza apate mahudumizi za Safaricom kama Mpesa, kulipia vitu ama kutuma pesa mahali.

Lori ya magari imebeba magari ya aina tofauti tofauti nyuma yake magari haya ni kumi. Moja ni ya rangi ya kijani ,moja nyeusi na mengine pia ni meupe ,moja ikiwa ni ya rangi nyekundu.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wamekaa nje kwenye kiti, katika duka inayopeana huduma za m-pesa, huduma za airtel money na huduma zingine.

Ofisi ya ubadilishaji wa sarafu za kigeni na kuhamisha pesa kutoka nchi moja hadi nchi nyingine.

Mtu ameshika noti tatu. Moja ni ya shilingi hamsini, noti lingine ni ya shilingi mia mbili, na noti lingine pia ni ya shilingi hamsini na lingine ni ya shilingi mia moja.

Magari ni mengi sana na yamepangwa kwenye laini na ni za, ni magari aina tofauti tofauti pia ni rangi tofauti tofauti, kuna rangi kama nyeupe, kuna nyeusi, kuna nyekundu na zingine. Zimepangwa kwenye laini zingine zikiangalia mbele, zingine zikiangalia nyuma.

Kuna magari ya aina tofauti, rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na kando yake kuna watu wengi wanaopita kwenye carpet ya rangi nyekundu.

Magari haya yamepakiwa kwenye kiwanja. Ni magari za aina tofauti tofauti kama Benz. Pia kuna za rangi tofauti, kama kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyeusi. Kando yake ni watu wawili ambao wamekaa, wengine wakiwa wamesimama.

Magari haya yako kwenye msafara, ni magari meupe meupe meupe na yamepangana, ni magari mapya.

Magari haya yamepakiwa kwenye garage . Ni za rangi tofauti tofauti na ni mpya zinaonekana kuwa ni za kuuzwa. Zimepakiwa kama zimeangaliana.

Wateja wako kwenye duka la safaricom na wanaonekana wakihudumiwa na wasaidizi wao wenye wako duka la safaricom.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Imetolewa na benki kuu ya Kenya ya CBK. Noti ya elfu moja ina picha ya rais wa kwanza wa Kenya, mzee Jomo Kenyatta.

Kipanda hii inauza matunda na pia mboga ya aina aina Kuna bidhaa kama ndizi, viazi vitamu , machungwa, limau , maembe pia Kuna vitunguu.

Bima hii ya Shimin Insurance inasaidia ,inasaidia wakati wa ajali ili kukinga gharama za matibabu ama dawa, inapopeanwa kwa mgonjwa ama kumsaidia mgonjwa na pesa za kutumia.

Bunda la noti hii ni ya noti ya elfu moja, ziko mingi sana noti hii inapicha wa rais wa jamhuri Kenya mzee Jomo Kenyatta mbele yake.

Noti hii ni ya shilimgi elfu moja ya Kenya. Imetolewa na benki kuu ya Kemya ya CBK. Mbele yake kuna picha ya rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta. Nyuma yake ni picha za ndovu.

Duka hili ni duka la kuuza maziwa na bidhaa zingine kama butter .Tunaona kwamba mashine inatumika kupima maziwa hiyo mashine inabonyezwa alafu maziwa inatoka. Kando yake pia kuna ng'ombe amechorwa.

Magari haya ni magari mapya ambayo yamepangwa kwenye msafara ni magari mengi sana yenye rangi nyeupe, zimeegeshwa katika barabara iliyowekwa lami.

Soko hili linauza bidhaa tofauti tofauti kuna nguo za mitumba, kuna vitunguu, kuna pilipili, kuna dhania, kuna limau, kuna viazi vitamu, kuna ndizi na wana baadhi ya bidhaa zingine kuna pia mahindi. Kando yake kuna wanunuzi na kuna wauzaji.

Viatu vya sketi vinauzwa kwa duka moja, viatu vyenyewe ni vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti, kuna rangi za samawati, kuna rangi za nyeusi na kuna rangi nyeupe pia na pia kuna rangi ya manjano, kuna rangi pia ya chungwa.

Duka hili ni duka la mpesa, linapeana huduma ya mpesa za safaricom kama kutoa pesa ama kuweka, pia inauza bidhaa zingine kama maji, kando yake tunaona pikipiki pia ambayo imeegeshwa kwenye barabara.

Soko hii lina wauzaji na wanunuzi. Wanauza bidhaa tofauti tofauti kama ndizi, mboga, nyanya, machungwa, matunda mingi. Wauzaji wanaonekana wakiwa wamekaa chini wakishughulikia wanunuzi. Watu ni wengi sana huku.

Bima hii ya Jubilee health insurance inasaidia hospitalini wakati wa kuzaa. Mama huyu anaonekana akiwa na mimba na anasaidiwa na bima hiyo ya Jubilee health insurance .

Noti hii ni ya shilingi elfu moja, inatumika Kenya. Imetolewa na benki kuu ya Kenya ya CBK. Ina picha ya rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta.

Duka hii la ATM inauza mafuta na pia maziwa kwenye mashine. Mashine inatumia kupima mafuta haya ama maziwa. Pia inauza bidhaa zingi kando yake.

Vitunguu haya yamefungwa na yanaekwa kwenye lori ya rangi ya kijani, watu anaonekana wakiwa wanazipanga wakiwa ndani, naye mama amekaa karibu na kitunguu hizo akiziangalia zikipakiwa.